Hapa ni kituo cha kutoa huduma za serikali Huduma center tunapata kuona watu wanne ambao wameketi kwenye viti vyao na tunapata kumwona mwanadada ambaye amevalia barakoa, ameketi tuli hafanyi chochote ilhali Kwa upande wake wa kulia tunamwona mwanaume ambaye amejihusisha na kutumia tarakilishi na upande wake wa kulia tunapata mwanamke ambaye anazungumziana na mwanaume.

Hawa ni wachezaji ambao wanachezea timu yao. Kuna wale ambao wamevalia nguo za nyeupe, mwingine amevaa nguo za samawati na ameweza kushika mpira ili kuendelea na mchezo wao na anajaribu kujikinga kutokana na timu ya upinzani.

Hawa ni wachezaji wa timu ambao wamevalia mavazi yao ya shati ya rangi jeupe pamoja na kaptura la rangi ya samawati na wanasherekea ushindi huku wakiinua mikono na nyuso zenye tabasamu . Wameweza kubeba tuzo ambayo

Tuna umati wa watu ambao wameketi uwanjani na wanasherekea timu ya Kenya kwani kutokana na sare ambazo wamezivaa, inaoyesha Kenya Airways na pia kuna mwanadada ambaye amesimama huku amenyoosha mkono yake na ameweza kujifunga bendera yetu ya Kenya.

Hapa ni kituo cha kutolea Huduma za serikali. Tunapata kuona umati wa watu ambao umepanga laini kwa minajili ya kupokea Huduma hizi. Tunapata kuona kuna wanawake ambao pia wamewasili wakiwa pamoja na watoto wao na mikononi, baadhi yao wamebeba karatasi na kalamu, kuandika maelezo Yao ya binafsi.

Hawa ni wachezaji wa timu wamevalia sare zao za rangi ya samawati . Wameweza kuna pamoja na wameweza kushikana mikono Kwa minajili ya kuanza mchezo wao.

Hivi ni ofisi za serikali tunapata kumwona mwanamke ambaye ameketi na kutumia tarakilishi harafu pamoja na mwanaume ambaye anatazama tarakilishi yake kwa umakini. Leo tunapaswa kumuona kinara wa chama cha ODM Raila Amollo Odinga huku akiweza kuweka mikono yake ili kudhibitishwa. Pia tunapata kuona kamera ambayo inamulika kuelekea upande mwingine.

Hawa ni watu ambao wanashabikia timu ya Kenya, kutokana na mavazi yao ambayo yameweza kuonyeshwa kwa kutumia flagi ya Kenya na pamoja wanafurahia ushindi au kusherehekea matokeo mazuri ambayo yameweza kutokezwa kutokana na wachezaji wao ambao wameweza kueka.

Huyu ni Rais wa nchi yetu ya Kenya daktari Wiliam Samoe Ruto akiwa pamoja na jaji mkuu Martha Koome wako ktika mazingira ya serikali kuu.

Hawa ni aliyekuwa rais wa nchi yetu ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta pamoja na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga akiwa amevalia sare zake za kazi pamoja na kiongozi aliyekuwa kiongozi wetu wa taifa na huku wanaoonekana kunong'onezeana.

Hapa ni uwanjani na tunapata kuona timu mbili ambazo zimo uwanjani ili kuendelea na mchezo wao, timu ya kwanza wakiwa wamevalia shati nyekundu na kaptura jeusi ilhali timu ya pili wakiwa wamevalia nguo ambazo zina mchanganyiko wa rangi ya manjano na kijanikibichi, nyuma yao tunapata kuona umati wa watu ambao umefika ili kuwashangilia.

Hawa ni mashabiki wanaoshabikia timu mbali mbali na wamo uwanjani tunapata kuona wanaume ambao wameweza kuvalia sare mbali mbali kuna yule ambaye amevalia sare ya kijani kibichi wengine rangi ya manjano, na wamo uwanjani huku wakionyesha nyuso za furaha.

Hawa ni wachezaji ambao wamo uwanjani wanaendelea kucheza na kuna timu mbili ambapo timu moja imeweza kuvalia sare zao za rangi nyekundu na pia kuna timu ambayo imeweza kuvalia sare zao za rangi nyeupe.

Huyu ni aliyekuwa rais wa nchi yetu ya Kenya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Akiwa amebeba bibilia juu akiwa katika harakati za kula kiapo baada ya kuteuliwa kuwa rais nchi yetu ya Kenya. Na kando yake tunampata kuona mke wake na upande mwingine wa kushoto ni jaji wa nchi ya Kenya ambayo yanamsaidia kuchukua kiapo chake. Na pia nyuma yake ni umati wa watu ambao wanaonekana kufurahia.

Huu ni uamti wa watu ambao u uwanjani kushabikia michezo na wameweza kuvalia sare za maandishiya Kenya na pia Tusker kuonyesha kuwa wanashabikia timu yetu ya Kenya na wana nyuso za furaha na wengine wameinua mikono juu kuonyesha furaha yao.

Hapa ni ofisi za serikali na tunapata kumwona jaji mkuu, Martha Koome, akiwa anahutubia umati wa watu na akiwa amevalia miwani pamoja na shanga kwenye shingo lake na akiwa amevaa nguo maridadi kabisa lenye mchanganyiko wa rangi manjano, samawati na nyeupe na pia anatumia kipasa sauti.

Tunapata kuona mhudumu ambaye yuko katika kituo cha huduma hapa nchini, Huduma Kenya. Na tunapata kuwa kuna wanaume wawili wamekaa Ili kupokea Huduma kutokana kwa mhudumu. Mhudumu ameweza kuvalia sare ya nyeupe na mbele yake tunapata kuona tarakilishi ambayo inamsaidia katika kutoa huduma hizo na pia kuelegeza wanaume hawa kwa njia iliyo sahihi.

Hapa ni kituo cha kupata usaidizi wa serikali , huduma Kenya na tunapata kuona kuna mhudumu ambaye ameketi katika upande mwengine na pia kuna mteja ambaye amesimama ili kupokea hizo huduma za serikali na tuna pata kuona katika kiti hiki ni cha kupokea habari, kwani limeweza kuandikwa Information Desk .

Hawa ni wachezaji wa timu ya Tusker FC na wamo uwanjani pamoja na kocha wao, wachezaji hao wamevalia mavazi yao rasmi ambayo ni ya rangi ya manjano na pia nyuma yana maandishi yenye yanayoonyesha Tusker FC na pamoja wamekumbatiana kwa maombi iliwaanze

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya Defence Force kutokana na mavazai yao ambayo yameweza kuandikwa KDF . Nyuso zao zinaonyesha furaha huku wakiendelea kufanya mazoezi kabla ya michezo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia kutokana na mavazi ambayo wameweza kuvia na watatu kati ya wanadada hawa wamevalia shati, tishati ya rangi jeupe na mmoja wao ameweza kuvalia tishati ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni viongozi wakuu wa serikali ambao wamefika uwanjani kushabikia timu ya Kenya. Ambaye amesimama na kuinua mikono na kuwa nyuso ya furaha ni rais wetu wa nchi ya Kenya Daktari William Ruto na upande wake wa kushoto ni kinara wa chama cha ODM Raila Amollo Odinga na nyuma yao tunapata kuona viongozi mbalimbali wa serikali ikiwa ni pamoja na Denis Itumbi na Moses Kuria.

Tunapata kuona wachezaji ambao wanawakilisha taifa letu la Kenya katika michezo mbalimbali. Na wameweza kuvalia sare zao za rangi nyeupe na kwenye sare zao tunapata kuona kuwa zimeweza kuandikwa Kenya na wana nambari mbali mbali kutegemea na nambari ambazo wanakusudia. Na pia pale nyuma tunapata kuona kompyuta ambayo imeweza kuandikwa Kenya kwenye jukwaa. Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya.

Hapa ni timu mbili, ambazo zinacheza uwanjani. Timu ya kwanza, imevalia sare za nyeupe, ilhali timu ya pili, imevalia sare za kijani kibichi na pia tunapata kuona wale wanaoishabikia timu, wameketi kwenye upande wa juu, huku wakishabihikia timu zao mbili.

Hii ni timu ya wachezaji ambayo bado ii uwanjani na timu hii wameweza kuvalia sare zao za rangi ya manjano pamoja na kijani kibichi na wanafurahia matokeo au wanafurahia kuweka goli na wanaonekana wenye nyuso ya tabasamu, wengine wakipiga makofi, wengine wakishikana mikono huku wakionyesha kufurahia.

Huu ni umati wa watu ambao umekusanyika uwanjani kushabikia timu mbalimbali wakiwapata kuona timu ya Kenya ambayo inaweza kucheza uwanjani kwani mashabiki wameweza kuvalia sare ambazo zinaonyesha Kenya na kuna mashabiki ambao wameonyesha hisia za kuridhika ilhali wengine wakishika vichwa vyao kwa ishara ya kutoridhika.

Tuna wanawake watatu ambao wanacheza mpira wa nyavu na nyuma yao kuna washabiki na pia wanawake hawa kuna wale wa timu ambayo wamevalia sare nyeupe na pia kuna mwanamke ambaye amevalia sare ya kijani kibichi na pamoja wanacheza mchezo wa netiboli.

Tunapata kumwona Rais wa nchi ya Kenya mheshimiwa William Ruto pamoja na mkewe Rachel Ruto na tunapata kumwona jaji ambaye amesimamia wakati wanavyo sahihi. Ilikubalika kuwa Rais wa nchi ya Kenya na nyuma yao tunapata kuona majaji pamoja na watu ambao wamesimama Ili kuhakikisha kuwa Yale ambayo yanawekwa sahihi ni ukweli.

Hapa ni shughuli za michezo na tunapata kuona timu mbili ziko uwanjani na timu ya kwanza wameweza kuvalia sare nyekundu na pale timu ya pili wameweza kuvalia shati za manjano na kaptura za rangi ya samawati na tunapata kuona watu wanakimbilia kwa njia ya mpira na pia tunapata kuona nyum ayao kuna umati wa watu ambao wamefika kuwashabikia.

Tunapata kumuona aliyekua akiwania kiti cha Urais, mheshimiwa Raila Amollo Odinga, pamoja na wale wa timu yake ambao wamevaa mavazi maalum ambayo yameweza kuandikwa chama cha PNU. Wakiwa wanashabikia au wanaweka sera zao wazi kwa umma ili ikaweze kuwaskiza.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gormahia ambao wameweza kuvaa nguo zenye maandishi ya Gormahia wengine wameweza kubeba filimbi wengine wameweza kubeba nguo ambayo imeandikwa Gormahia huku wakishabikia timu yao kwa furaha.

Huu ni mbashara wa kumapisha rais wa nchi yetu ya Kenya Daktari William Samoei Ruto katika uwanja wa kasarani na tunapata kumuona Daktari William Ruto akiwa amebeba bibilia yake na akiwa anachukua kiapo na akiongozwa na jaji wa nchi yetu ya Kenya, katika upande wake wa kushoto ni mkewe Rechael Ruto na nyuma yake ni viongozi wa taifa mbalimbali ambao wamewasili ili kushuhudia.

Hapa ni kituo cha kupokezwa huduma za Kenya. Huduma Centre na tunapata kuona mhudumu ambaye anamsaidia mwanaume katika Kutia sahihi kwa kutumia kidole chake na pia nyuma yake tunapata kuona umati wa watu ambao pia wamewasili wanapokezwa huduma zao, na pia Kuna Baadhi yao wamevalia barakoa huku wengine bado hawajavalia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu. Tunapata kuona kuna timu mbili ambapo timu ya kwanza imeweza kuvalia nguo zao za rangi ya samawati ilhali timu ya pili imeweza kuvalia nguo za rangi ya grey . Tunapata kuona tuna wachezaji wawili ambao wanang'ang'ania mpira, ikiwa mmoja bado yuko chini ilhali mwingine ameushikilia mpira Ili asiweze kumkabidhi mchezaji wa pili. Pia kutoka nyuma tunapata kuona kuna mashabiki ambao wanawatazama kwa kina.

Hawa ni wafuasi wa chama cha PNU.Chama ambacho kilikuwa kinawania urais hapa inchini Kenya. Na mkononi wanaweza kubeba mabango ambayo yameandikwa PNU, kazi iendelee. Na wanaonekana wenye furaha kutokana na hali ambayo walipo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia kutokana na mavazi yao ambayo wameweza kuyavaa, ambayo yameandikwa Gor Mahia. Na mmoja kati ya mashabiki hawa ameweza kuvaa shati au tishati ambayo imeandikwa TUZO, na wote hawa wanajaribu kuangaliana wakiwa na nyuso zenye matarajio makubwa.

Hapa ni kituo cha kupokeza huduma za serikali Huduma Kenya, tunapata kuona kuna wale ambao wamefika ili kupokea huduma hizo, tunapata kuona wanadada, baadhi yao pia wameweza kufika na watoto wao, na nyuma yao tunapata kuona wafanyikazi wa Huduma Center ambao wako wanafanya kazi kwenye tarakilishi zao.

Haya ni majengo ya kutolea huduma za serikali Huduma Kenya na tunapata kuona watu wakitoka katika majengo haya baada ya kupokezwa huduma walizokua wakizihitaji. Tunapata kuona mzee ambaye ameweza kuvalia miwani, na pia kijana ambaye wanaeweza kuzungumza naye na nyuma yao tunapata kumuona kijana ambaye pia ameweza kutoka huko na pia tunapata kumuona klijana mwingine ambaye ameweza kuvalia mavazi yake rasmi na pia tuna askari ambaye analinda jengo hili.

Hapa ni kituo Cha Huduma Kenya, ambapo unaweza kupata usaidizi wa serikali. Na tunapata Kuona wafanyekasi ambao wameweza kujisitiri kwa kuvaa barakoa na huku kwa kufanya kazi kwa kutumia komputa ambazo zimewekwa mbele yao.

Tunapata kuona mwanamke ambaye ameketi akitumia tarakilishi na wanaume wawili wamesimama huku wakielekeza macho yao kwenye tarakilishi kuona yale ambaye mwanamke huyu alikuwa akiyatenda. Na upande wao wa kushoto tunapata kumwona mtoto ambaye ameketi tayari kuchukuliwa video. Na pia tunapata kuona kabati ambazo zimewekwa vitabu. Na pia kuna maji ambayo yamewekwa kwenye dispenser .